Ninaona baiskeli na kando yake kuna chupa nyingi ambazo zimewekwa juu ya meza na pameandikwa daktari mdumba, tiba ya magonjwa nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisonono na pia kuna nambari za simu ambazo zimeandikwa hapo.

Ninaona mama ambaye ameshika mtoto wake na kuna daktari ambaye anainama kuona haja ya mtoto huyo. Pia ninaona meza na ninaona kiti. Pia ninaona mapazia ambayo yamewekwa kwa dirisha.

Ninaona ngamia ambaye amelala kwa mchanga na pia amefungiwa kamba. Pia ninaona manguo ambayo yamewekwa kwenye mgongo wake.

Ninaona mtu ambaye amelala akiangalia juu na amejifunga shuka na kuna mtu ambaye anashika mguu wake wa kulia akimtazama .Pia ninaona ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe.

Ninaona mahali ambapo kuna mifereji, na pia kuna sabuni, ninaona watoto ambao wamevalia shati la rangi manjano na kaptula la rangi ya samawati wanaosha mikono yao hapo.

Ninaona mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda, na amewekewa bandeji kwenye kichwa chake. Pia kuna bandeji ambapo dawa inapitia kwa mkono wake.

Ninaona tangi ambayo ni ya rangi samawati na imeandikwa tunakunywa maji safi. Pia ninaona watoto watatu ambao wanabeba chupa kwenye mikono yao. Pia ninaona mwalimu ambaye amesimama.

Ninaona mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu na mdomo wake umemulikwa. Kuna daktari wawili; mmoja anakagua meno yake na mwingine ameshika chombo kwenye mkono wake.

Ninaona mama ambaye ameketi uku akimwangalia mtoto wake mchanga ambaye amefunikwa na shuka nyeupe. Pia ninaona mashini kwenye nyumba hio.

Ninaona mzee mmoja ambaye ameketi na kuna mtu ambaye anamdunga kwenye mkono wake wakushoto. Pia ninaona watu wengine ambao wanapaga laini.

Ninaona mwanamke ambaye amelala akiangalia juu na kuna mama ambaye anashika tumbo lake pia kuna wanawake watatu ambao wameketi chini ya miti wakimuangalia.

Ninaona watu ambao wanapanga laini . Kuna ambao wanasimama na kuna ambao wanaketi. Pia ninaona mmoja ambaye ameketi na kuna daktari ambaye anamdunga kwenye mkono wake wa kushoto.

Hawa ni wanawake ambao wanabeba mitungi na wamevalia mavazi yao ya kitamanduni. Pia ninaona barabara ambayo imekauka na nyuma yao ninaona msitu.

Mama ambaye ameshika mtoto na kuna daktari ambaye anaweka dawa kwenye mdomo wa mtoto na kuna watu ambao wanainama wakiangalia kitu juu ya meza.

Hapa ni hospitali na naona vitanda viwili pia ninaona daktari ambaye amevalia vazi la rangi nyeupe na kuna mashine. Pia kuna chombo ambacho ni cha rangi kijani kibichi ambacho daktari anashika.

Ninaona dawa ambayo yamewekwa kwenye karatasi yake na pia ninaona kipima joto. Pia ninaona dawa tatu ambazo zina umbo ya moyo na ni ya rangi nyekundu.

Ninaona daktari ambaye ameshika kalamu na ako na karatasi juu ya meza na anamwongekesha mama ambaye ameshika mtoto, pia ninaona viti vitatu

Ninaona mama ambaye ameshika kitu katika sikio lake, na ako na daktari ambaye ameingiza chombo ndani ya sikio lake, pia ninaona watu wengine wawili ambao wamesimama wakimtazama mama huyo.

Ninaona mtu ambaye amekaa na amefungiwa kitu kwenye mkono wake wa kushoto, pia kuna madaktari watatu ambao wanasimama na wamevalia barakoa, pia kwenye meza ninaona karatasi na kitabu.

Nimeona mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu, huku ameshikiliwa na daktari mmoja, na kufungua mdomo wake pia kuna daktari ambayo ameshika kitu kwenye mkono wake na anamwangalia mgonjwa huyo.

Ninaona mama ambaye ameshika mtoto wake na kuna daktari ambaye anataka kumdunga kwenye mapaja yake, pia kuna watu wengine ambao wanakaa na kuna watu wengine ambao wanasimama.

Maji yamefurika kwenye barabara. Ninaona watu wanaopita kando ya barabara, ninaona pikipiki inayo beba mtu, ninaona anayeisukuma mkokoteni na pia ninaona magari yanayopita kwenye maji hayo.

Ninaona mahali ambapo maji yamefurika, na kuna nyumba ambayo yameharibika pia ninaona nyumba za gorofa ambazo zimejengwa na mawe, na pia ninaona nyumba ambazo zimejengwa na mabati.

Ninaona mtu ambaye amesimama huku ameshikilia kwaju akitazama ilani fulani ambalo limeandikwa dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunza mke au mume bibi haw. Pia kuna mti imeshikiliwa kwenye ilani hiyo na pia kuna nyasi nyuma ya hiyo ilani.

Ninaona mama ambaye ameketi na amevalia barakoa huku kuna daktari ambaye anamdungwa kwenye mkono wake wa kushoto. Pia ninaona chombo ambacho ni cheupe na imeandikwa chanjo.

Ninaona mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu huku akifungua mdomo wake, kuna daktari ambaye anakagua meno yake na kuna daktari mwingine ambaye anamulika meno yake, pia ameshika mashini iliyo juu.

Ninaona mitungi iliyowekwa ya maji. Pia kuna polisi, kuna mama ambaye anasimama na pia kuna mama ambaye ananawa mikono yake. Wote watatu wamevalia barakoa.

Ninaona mtu ambaye ananyunyuzia mimea yake na amebeba kinyunyuzio kwenye mgongo wake pia amevalia glavu pia ninaona misitu na ninaona miti.

Nina ona mama ambae ameketi na ameshika mtoto pia kuna daktari ambaye anaweka dawa kwenye mdomo wa mtoto Nina ona dirisha na nje nina ona nyumba

Ninaona watu wawili ambao wamekaa na wamevalia barakoa, pia wamevalia koti jeupe na wanashona barakoa kwenye mashine nyeupe. Pia ninaona barakoa nyingi ilio kwenye meza.

Ninaona mtu ambaye ameketi na amevalia barakoa na kuna daktari ambaye anamdunga kwenye mkono wake wa kushoto. Pia ninaona meza na ninaona chombo cheupe ilio nyuma ya huyo mtu.

Ninaona wamama wawili ambao wameshikilia watoto wao, pia ninaona daktari ambaye anamdunga mtoto mmoja kwenye mapaja yake, mama yake anahisia majungu akiona mwanawe akidungwa.

Ninaona watu wanne, wawili wananawa mkono na wote wanavalia barakoa , pale mbele naona imeandikwa agenti kuna vitu ambazo ziko hapo, kando hapo naona misitu.

Hapa ni mtoni ambapo hakuna daraja, kuna watu ambao wanataka kuvuka, pia ninaona kuna mtu anataka kuvuka, pia ninaona kuna mtu ambaye amebebwa na mwenzake kwenye mgongo, ili aweza kumvusha. Pia ninaona mtu ambaye amesimama kwenye upande mwingine akimtazama huyu mtu na wengine pia wanamtazama kwenye upande ambapo anatokea.

Ninaona watu wawili waliovalia mavazi ya rangi manjano, na kuna vibuyu fulani kuna vibuyu vya rangi samawati, na vya rangi nyekundu, pia kuna kibuyu kimoja iliyo ya rangi nyeusi, mtu mmoja mmoja amefungua kibuyu cha rangi nyeusi na mwingine ameshika kibuyu ya rangi samawati.

Ninaona daktari wa macho ambaye anangalilia kwenye mashini huku amemwambia mgonjwa akaribie kwenye mashini hiyo, pia katika ukuta ninaona aina mingi ya macho pia ninaona chupa kwenye meza.

Ninaona gari ambalo ni la rangi jekundu na pia ni la rangi jeupe ambalo limeengeshwa. Pia ninaona watu ambao wamesimama nyuma ya hilo gari . Pia ninaona miti na ninaona posti la stima.

Ninaona jengo ambalo lilijengwa kwa mawe na imeandikwa choo ya umma pia ninaona mtu ambaye amesimama kwa mlango. Ninaona mti na ninaona mwavuli mwekundu.

Hapa ni chumba cha matibabu, ambapo kuna watu wengi. Kuna madaktari na kuna wagonjwa. Ninaona daktari ambaye anamuongelesha mgonjwa huku ameshikilia kalamu kwenye mkono wake. Pia nyuma yake kuna mgonjwa ambaye ameketi na kuna daktari ambaye amesimama.

Ninaona mitungi ya kuweka maji ambapo ina mfereji ya kufungua. Kuna watu wawili ambao wamesimama hapo wakiongea na pia kuna watu ambao wanasikiza.

Hapa ninaona lami ambapo watu wamesimama na kando ya ile lami kuna mahali ambapo imeporomoshwa na maji na maji yanateremka, pia ninaona kinacho zuia barabara kimeweza kutoka na pia ninaona misitu na ninaona posti za stima.

Ninaona vyoo ambavyo vimepakwa rangi nyeupe na kuna watu ambao wanasimama hapo. Pia ninaona mahali ambapo pameandikwa Nawa mikono hapa.

Ninaona mtu ambayo amelala akiangalia juu, na kuna watu wawili ambao wamevalia mavazi ya kazi, moja anaangalia uso wa anayelala na mwingine amekaa akitazama.

Ninaona mgonjwa ambaye amejishililia kwenye kifua yake, huku kuna dakitari anaye mdunga kwenye mkono wake wa kushoto, na amevalia glavu, na amevalia barakoa.

Ninaona watoto ambao wamelazwaa wawili wawili na kuna wauguzi wawili ambao wanawaangalia. Mmoja wa wauguzi ana karatasi kwenye mikono yake na muuguzi mwingine anamwangalia mtoto.

Ninaona mtu ambaye amelazwa kwenye kitanda akiangalia juu huku amevalia barakoa na amejishikilia mikono. Pia ninaona daktari ambaye anamshikilia kwenye mguu wake na magoti anajaribu kumfanyia mazoezi ya mguu.

Ninaona mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu na kuna madaktari wawili ambao wanawaangalia meno yake, kuna tochi ambayo inamulika meno yake na kuna daktari ambaye anakagua meno yake huku mwingine akiamwangalia.

Ninaona watu wawili, mgonjwa na daktari. Mgonjwa ameketi kwenye kitanda na daktari anakagua mkono wake wa kushoto huku akiangalia kwa makini. Naye mtoto anaangalia kwa hofu.

Ninaona mahali ambapo pana uchafu mingi na kuna watu ambao wanajaribu kuzisanya hizo uchafu pia ninaona nyumba na ninaona miti, pia ninaona pikipiki ambayo inapita.

Ninaona barabara ambalo maji yamefunika, na kuna magari ambayo yameanguka, pia ninaona watu ambao wanajaribu kupita hio njia, pia ninaona, miti.

Ninaona watu ambao wanafanya mazoezi wote wawili wamepiga magoti na mmoja wao anamshikilia mwenzake. Pia ninaona vifaa ambavyo vinatumiwa na walemavu.

Huyu ni daktari ambaye anamchanja mtoto kwenye mkono wake wa kulia. Mama yake na daktari wameshikilia hiyo mkono na mtoto analia. Pia kuna madaktari wengine na kuna vitu kwenye meza.

Ninaona mgonjwa ambaye ameangalia juu ili kumruhusu dakatari akague meno yake. Daktari amevalia barakoa na glavu. Kando ya mgonjwa ninaona mashine na kando ya daktari ninaona meza.

Ninaona mgonjwa, ambaye amelala kuona juu kitandani, pia kuna mwangaza ambayo inamulika mdomo wake, ninaona pia kuna daktari ambaye anajaribu kuingiza mashini kwenye mdomo wa mgonjwa huyu.

Ninaona wanawake watatu ambao wameketi na wamevalia shuka ambalo ni ya rangi ya ngozi ya chui na wamevalia sketi nyeusi pia ninaona kikapu ambayo iko mbele yao na kuna mama moja anashika mti fulani.

Ninaona chupa nne za dawa, na Kuna dawa ambazo zimewekwa kwenye mkebe. Kuna dawa nyekundu, kuna dawa kundu mbili nyeupe ambazo ni duara, na kuna dawa nyeupe ambayo ni duara dufu.

Ninaona watu wawili mtoto mdogo na mama ambao wamefalia barakoa mama anamwekea sabuni mtoto na pia mtoto anaichota hiyo sabuni, mbele yao ninaona tangi ambayo nadhani kuna maji.

Ninaona mama ambaye ameketi na kua daktari ambaye anamdunga shindano kwenye mkono wake wa kushoto, pia ninaona kiti, na ninaona mtu ambaye amesimama na wote wamevalia barakoa.

Ninaona gari ambalo limepatwa na ajali na limeharibika kabisa. Pia ninaona watu wengi ambao wanatazama gari hilo na pia ninaona gari ambalo linabeba mafuta.

Ninaona mama ambaye amekaa kwenye kitanda cha hospitali huku amevaa vazi la kijani kibichi na anatabasamu akiwa ameshikilia mtoto wake ambaye amemfunika na sholi la waridi.

Ninaona mtu aliyekaa na amevalia mavazi ya maasai huku amevalia barakoa na kuna daktari ambaye anamdunga kwenye mkono wake wa kushoto amevalia barakoa.

Ninaona watu wawili ambao wamesimama na watu wengine wawili ambao wamekaa, mmoja wa anayeketi napatia mtoto anayesimama dawa, pia ninaona chupa iliyo mezani na ninaona kalamu.

Ninaona mama ambaye amemshika mtoto wake na Kuna daktari ambaye anataka kumdunga mtoto huyo kwenye mkono wake wa kushoto pia ninaona dirisha na ninaona kiti.

Ninaona nyumba ambayo imejengwa kwa nyasi na makaratasi na pia kuna miti ambayo inamea mahali pana kiangazi pia ninaona mtungi na pia ninaona nguo iliyowekwa juu ya mti.

Ninaona mtu ambaye amevalia vazi la manjano na pia amevalia viatu vyeupe. Tena anabeba kibuyu na anaingia kwa maji. Pia ninaona miti iliyo kwa umbali.

Ninaona muuguzi ambaye ameshika mtoto mdogo na anamuona pia ninaona mlango ambao umefunguliwa na ni wa rangi ya kijani kibichi pia ninaona karatasi ambayo imewekwa kwa ukuta.

Ninaona mama ambayo ameketi huku ameshika mtoto na anamwangalia na pia kuna daktari ambaye ameinama, akimwekea dawa mtoto kwenye mdomo wake.

Ninaona watu ambao wote wamevalia barakoa watatu wanaketi na wawili wanasimama. Kuna mmoja anayedungwa kwenye mkono wake wa kushoto na pia ninaona mchoro uliowekwa kwenye ukuta.

Ninaona watu wengi ambao wamekaa na kuna daktari moja ambaye amekaa akiona mashine yake kwa mkono huku kuna mashine ambayo amevalia kwenye kichwa chake. Pia amevalia barakoa.

Ninaona mama ambaye ameshika mtoto wake huku daktari akimchanja mtoto kwenye mapaja yake. Kando yao kuna mama ambaye ameketi akiwa ameshika mtoto, mbele yao kuna mtoto ambaye amesimama na sketi nyekundu huku ameshikilia mtoto na karatasi.

Ninaona mitungi imepangwa kwa laini mbili, na pia kuna mama ambaye amesimama pia kuna watoto ambao wanasimama, na ninaona miti na ninaona nyumba.

Kuna mtu ambaye anasoma ilani ambalo limewekwa kwenye posti la stima ambalo limeandikwa daktari Chikonko, kumvuta mapenzi, biashara, nyota na kadhalika. Pia nambari zake za simu zimewekwa hapo.

Ninaona kibuyu cha kunawa mkono, ambacho ni cha rangi kijani kibichi. Pia ninaona sabuni na mahali ambapo maji machafu yanawekwa ni nyeupe, pia ninaona maua.

Huyu ni mkulima ambaye ananyunyizia mbegu zake, kuna mboga na kuna nyati, pia amebeba kinyunyunyizi kwenye mkongo yake pia amevalia sweta na amevalia kaptura, pale ninaona miti na ninaona mbegu ambazo zimekuwa.

Ninaona mama ambaye ameketi na ameshika mtoto na kuna daktari ambaye anaweka dawa kwenye mdomo wa mtoto. Pia ninaona mama mwingine ambaye ameketi na pia ninaona watu ambao wanasimama.

Ninaona mama ambaye ni mjamzito na amelala akiangalia juu. Amejifunga shuka kwenye kiuno yake na kuna mama ambaye anamshika kwenye tumbo lake.

Ninaona mama ambaye ameketi na ameshika mtoto wake ambaye anachanjwa na daktari ambaye amevalia vazi jeupe na samawati. Pia kuna watu wengi kwenye nyumba hiyo na wanamtazama mtoto.

Ninaona mtoto ambaye amelazwa kwenye kitanda na kuna daktari ambaye amevaa mavazi ya samawati, anamwekea dawa kwenye mdomo wake, huku akitabasamu. Pia ninaona mama ambaye amesimama hapo.

Ninaona mama ambaye ananawa mikono yake kwenye mfereji na amevalia vazi la kijani kibichi, iliyo na nyeupe, pia amevalia kitambaa na anatabasamu.

Ninaona mzee ambaye ameketi na kuna daktari ambaye anataka kumdunga sindano kwenye mkono wa kushoto pia ninaona watu ambao wanatembea na ninaona nyumba.

Hapa kuna daktari ambaye anamchanja mtoto kwenye mkono wake wa kushoto ,huku mama amemshikilia na pia ninaona vitu kwenye meza ambayo imeandikwa hitimisho na pia kuna ambayo imechorwa mtoto.

Hapa ni ofisi ya matibabu ambapo dakrari aambaye amevaa stetoskopu anadunga mtoto kwenye mapaja yake huku mama yake amemshikilia mtoto vizuri ili asimsumbue daktari.

Kuna mwalimu ambaye ameshika kiuno Kuna mwanafunzi ambaye amesimama mbele na pia kuna wanafunzi wengine wameketi kwenye madawadi wakitasama mbele pale kwa ubao pia kuna madawadi na kuna viti mbili.

Ninaona mama ambaye ameketi huku ameshikilia chombo cha kuchota uchafu kwenye sikio lake la kulia na kuna daktari ambaye anamsafishia sikio hilo. Pia kuna daktari wengine wawili ambao wanasimama.

Ninaona mama ambaye ameshika mtoto wake. Pia kuna daktari ambaye anaweka dawa kwa mdomo wa huyo mtoto. Pia kuna madaktari wengine, moja wao akipiga picha mtoto huyo.

Hili ni darasa. Ninaona wanafunzi ambao wameketi na wameshikilia karatasi fulani. Pia kuna mwalimu aliye mbele na amesimama akiwatazama watoto.

Ninaona mama ambaye ameketi huku ameshika mtoto wake na pia ninaona daktari ambaye amevalia vazi la manjano anamchanja mtoto huyo. Wote wawili wamevaa barakoa.

Ninaona watu wawili ambao wanajaribu kufanya mazoezi. Mmoja anafunzwa kufanya mazoezi. Pia kando yake ninaona gari ambalo hutumiwa na walemavu ili watembee.

Naona mwendeshaji pikipiki ambaye amebeba mitungi kwenye pikipiki yake. Pia kuna mtu ambaye anamsaidia kusukuma pikipiki hilo kupita penye mafuriko ya maji. Pia ninaona kuna miti kando kando ya barabara lakini mafuriko ni mengi.

Ninaona daktari ambaye amevalia barakoa na mavazi ya rangi ya samawati, huku anatoa dawa kwenye chupa akiingiza kwenye sindano, na nyuma yake ninaona watu wengi ambao wanasimama.

Ninaona vitanda vingi vya hospitali na ninaona mtu ambaye amesimama. Pia ninaona televisheni. Pia jumba hilo limefunikwa na vitambaa rangi jeupe.

Ninaona mama ambaye ameshika mtoto wake huku ameketi na pia ninaona daktari ambaye amevalia vazi jeupe lililo na jekundu akimpatia mtoto dawa kwenye mdomo wake. Pia kwenye meza ninaona kitabu na chupa.

Ninaona mtu ambaye amevalia mavazi ya rangi ya samawati na amevaa barakoa. Pia amebeba mtungi wa kunyunyizia dawa kwenye mbegu huku akinyunyizia mahindi. Pia ninaona kibuyu kikubwa cha maji na pia ninaona mti.

Ninaona bahari na kando ya bahari hiyo kuna watu ambao wamekaa kwenye meli na kuna nyumba ambayo imejengwa kando ya bahari. Pia kuna ndizi ambayo imejengwa kando ya bahari.

Ninaona dawa ambazo zimepangwa, na pia ninaona mitungi ambayo imepangwa. Pia ninaona michoro ya mama, mwanaume, mkono na mikono. Pia pale juu ninaona picha ya mtu mwanamke.

Ninaona mtu ambaye amevalia mavazi asiweze kuonekana hata kidogo. Amepiga magoti akifungua kibuyu la rangi nyeupe na pia kuna kibuyu ambayo ina vitu vya rangi kijani kibichi na pia kuna kibuyu ya rangi samawati.

Hapa ni sehemu ya kiangazi ninaona watu wawili ambao wamefunga mashuka na pia wamevalia kofia kwenye vichwa vyao pia ninaona ngombe ameuliwa kwa kukosa chakula na pia naona mtu ambao umea kwenye sehemu za kiangazi.

Ninaona mama ambaye ameketi na daktari anaangalia sikio lake la kushoto, huku ameshika kalamu kwenye mkono wake wa kushoto na amevaa miwani. Pia ninaona watu ambao wameketi.

Ninaona daktari ambaye amevalia vazi la rangi ya manjano na amevalia barakoa. Pia ameshika sindano na dawa, anajaribu kutoa dawa kwenye kibuyu hicho. Pia ninaona dirisha.

Ninaona mgonjwa ambaye amelazwa kuona juu na amefunikwa. Kando yake kuna madaktari wawili ambao wanamuona. Mmoja anaingisha mashine kwenye mdomo wake na mwingine anamsaidia kufungua mdomo.

Ninaona mtu ambaye ananyunyizia mmea wake, amebeba mtungi kwenye mgongo wake na zinanyunyizika mingi kwa mara moja, pia ninaona milima iliyo kwa umbali na ninaona nyumba.

Nianaona magari ambayo yanajaribu kupita kwenye njia iliyofurika, na pia ninaona watu wawili, moja wao akibeba mwavuli. Pia ninaona ua ambao umejengwa kwa mawe na pia ninaona miti.

Ninaona mahali ambapo pana mchanga na kuna ngamia ambaye amelala, huku mguu wake wa mbele umekunjwa, na anabeba nguo kwenye mgongo wake, pia amefungiwa kamba.

Ninona kina mama wawili mama moja amelala akiangalia juu na amefungua tumbo lake huku amefunika na leso kwenye miguu yake, pia mama mwingine amemshika kwenye tumbo yake.

Hapa ni hospitali ninaona mgonjwa ambaye amekaa akimwangalia daktari wake. Daktari ameshika kalamu na karatasi wote wawili wakitabasamu pia ninaona mashini iliyo na rangi nyeupe.

Ninaona mama ambaye amekofunika kichwa chake na anatuonyesha nguo fulani huku ametabasamu, nyuma yake ninaona mtu ambaye ameketi, na pia ninaona mtu ambaye amesimama, pia ninaona madawati kwa hiyo nyumba.

Kuna baiskeli na kadi ambayo imeandikwa; Daktari Mduba, tiba ya magonjwa, 0784613065, nguvu za kiume, mishipa ya uangiri, kaswende sugu, kisonono, mapenzi. Pia kuna machupa kadhaa hapo chini, pia kuna mawe.

Ninaona mgonjwa ambaye amefungua mdomo wake na kuna daktari ambaye anaangalia meno yake. Daktari huyu amevalia vazi nyeupe, glavu na barakoa. Pia nyuma yake ninaona meza na vitu kwenye meza hiyo.

Ninaona mgonjwa ambaye amelala akiona juu, ili aweze kuangaliwa meno, huku amemulikwa na tochi. Kando yake kuna madaktari wawili. Daktari mmoja anakagua meno na kuna mwingine ambaye anaingiza mashine kwenye meno yake.

Ninaona mtu ambaye ameketi na amevalia barakoa huku ameshika mkono wake wa kushoto na amefunga macho. Pia ninaona daktari ambaye anamdunga sindano kwenye mkono wa kushoto.

Ninaona mgonjwa ambaye amelazwa akiangalia juu huku akihudumiwa na daktari ambaye amemshika mikono yake. Pia ninaona rafu ambayo ni la rangi nyeupe na kuna vitu hapo ndani.

Hapa ni mahali pa kuchota maji, kuna kundi la watu ambao wako hapo. Ninaona watu wawili ambao wanakaribia kwenye mfereji ambapo kuna mitungi mingi. Pia ninaona dirisha la rangi samawati.

Mama ambaye ananawa mkono wake na kuna mtoto ambaye amesimama hapo. Pia pale nyuma kuna mama ambaye anatembea na kuna watoto ambao wameketi. Kuna kiti pia.

Ninaona watu ambao wamevalia mavazi ya samawati na wanashikilia karatasi nyeupe. Pia kuna mijengo. Na ninaona kuna mtu ambaye amesimama juu ya gari. Pia ninaona viti vyeupe. Pia ninaona pikipiki.

Ninaona mtu ambaye amevalia koti jeupe na amevalia barakoa. Pia ako na miwani. Ameshika kibuyu iliyo na vitu ya rangi kijani kibichi. Pia ninaona boksi nyingi kwenye nyumba hiyo.

Ninaona chupa nyeupe ambayo imeandikwa tarehe kumi na tano. Pia kuna nambari ambazo zimeandikwa na imeandikwa dawa za kushiriki ngono.

Ninaona watu ambao watatu wamesimama na wengine wameketi. Huku wote wamevalia barakoa. Pia ninaona mmoja ambaye amesimama kumkaribia mtu ambaye ameketi na anaona kitabu fulani.

Ninaona mgonjwa ambaye amelala kuona juu huku amefungua mdomo wake, daktari mmoja anakagua meno yake na mwengine mmoja anamsaidia kufungua mdomo ili iweze kurahisisha kazi.

Ninaona mgonjwa ambaye ameketi na anawasiliana na daktari ambaye amevaa vazi nyekundu na nyeupe. Pia ninaona chati kwenye ukuta na ninaona meza. Kwenye meza hiyo, kuna dawa.

Daktari ambaye amevalia vazi lake la kikazi na pia amevalia barakoa anataka kumdunga mgonjwa ambaye amevalia pia barakoa na ameshakunja shati lake tayari kudungwa kwenye mkono wake wa kushoto.

Ninaona madaktari watatu ambao wamesimama, na mashati yao yameandikwa siku ya kuskia katika dunia, pia ninaona mama ambaye anaoshwa sikio lake la kulia na ameshikilia kitu kwenye sikio hilo.

Huyu ni mama ambaye ameinama kuosha mkono wake kwenye mfereji, amevalia kitambaa na nguo ya wanawake, anafurahi kunawa mkono wake akipigwa picha, pia ninaona kuna kikombe nyuma yake.

Ninaona kina mama wawili ambao wameketi, mmoja wao anampatia dawa mtoto ambaye amesimama na ninaona watu wawili ambao wamesimama na wamevalia vazi la rangi manjano, pia ninaona meza na kalamu na karatasi kwenye meza.

Hapa ni mahali ambapo pana kiangazi, ninaona mti ambao humea kwenye kiangazi na ninaona nyumba ambazo zimejengwa kwa umbali. Pia ninaona mwanamke ambaye ameketi akishika mtoto na kuna daktari ambaye anapima vitu kwenye mkono wake.

Ninaona watoto watatu waliochini ya mti na wanaonyesha meno zao Kwa tapasamu wote ni weusi na wote wamevaa mafasi ya kinyumbani pia kwenye mikono yao wamejipaka matope.

Hapa ni mahali pana kiangazi. Ninaona mawe na ninaona nyasi iliyokauka. Pia ninaona anga ambalo lina mawingu meupe, na pahali pengine lina rangi samawati. Pia ninaona milima iliyo kwa umbali. Pia ninaona mti uliyo kauka.

Ninaona watu watatu, mmoja ameketi na wawili waliosimama wamevaa mavazi ya rangi samawati huku mmoja akimpima mtu ambaye ameketi joto na mwingine ameshika mashini kwenye mkono wake.

Hapa ni mahali ambapo kuna kiangazi. Ninaona wanyama ambao wamekufa. Pia ninaona miti ambayo humea mahali ambapo kuna kiangazi na ninaona mama ambaye amevalia nguo nyeusi na amesimama.

Hili ni hospitali na ninaona mgonjwa ambaye amelazwa akiangalia juu huku daktari mmoja amemkaribia. Pia ninaona mashine na kuna daktari mmoja ambaye anatumia hiyo mashine.

Ninaona mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda cha hospitali huku daktari akimvalia mashine inayomwezesha apumue na pia daktari amevalia barakoa. Pia nyuma yao ninaona mashine.

Ninaona mtoto ambaye ameketi na amevalia shati ya rangi manjano na nyeusi. Kuna mtu aliyevaa glovu na amemshikilia. Pia kuna mtu ambaye anamdunga kwenye mkono wa kulia na amevaa glovu.

Ninaona watoto wawili, moja mkubwa na mwengine mdogo wanaonawa mikono kwenye kibuyu la rangi nyekundu. Pia ninaona nyumba ambayo iko na madirisha mengi.

Ninaona mama ambaye amekaa huku ameshika mtoto wake, daktari ambaye amevalia mavazi meupe anamwonyesha mtoto chombo ambacho anacho kwa mkono, pia ninaona mashine kwenye nyumba hiyo.

Ninaona mama ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitali, huku ameshika mtoto wake mchanga ambaye amelala na amefunikwa kwa shuka joto. Pia ninaona meza na ninaona computer .

Ninaona mama ambaye anatabasamu akichota maji kwa mtungi wake wa rangi manjano. Nyuma yake ninaona nguo ambazo zilianikwa na pia ninaona nyumba ambayo imejengwa kwa mabati nyuma yake. Pia ninaona mti ambao umemea nyuma ya mferiji.

Ninaona mama ambaye ameketi kwenye kitanda cha hospitali, na kuna wauguzi wawili ambao wanalaza watoto mapacha, pia ninaona ukuta uliopakwa rangi la waridi.